Hapa tunaona meza ambayo imejaa vifaa vingi. Juu ya meza kunaonekana kuwa na kompyuta mpakato, kompyuta kibao na vitabu na makaratasi, kuna kalamu, kuna USB na kuna simu ambayo skrini yake inaonyesha e-learning . Hali hii inaashiria mafunzo kwa njia ya mtandao.

Tunamwona mtu ambaye ameketi. Mtu huyo anaangalia kompyuta mpakato cha mezani. Skrini ya kompyuta inaonyesha jina online study ikiashiria masomo ya mtandaoni. Mtu huyu anaonekana ameshika kikombe cha chai huku mkono wake wa kushoto ukiwa umeshika kipanya. Juu ya meza kunaonekana kuwa na vitabu vingi vilivyopakaa.

Tunamwona kijana ambaye amevaa fulana ya rangi ya kijani. Kijana ameketi huku akiwa mezani akiangalia komputa mpakato na anaonekana kuwa makini. Kijana huyu amevaa hedifoni na ameshika kalamu katika mkono wake wa kulia na anaandika vitu katika daftari. Mbele yake kuna kikombe chenye kalamu nyingine. Nyuma yake kunaonekana kuwa na makoto ya kukalia ya rangi ya kijivu na mito ya nyekundu. Hali hii inaashiria masomo ya mtandaoni.

Tunaona mtu ambaye ameketi kwenye meza ya hudhurungi. Ameshikilia kalamu kwa mkono wa kulia na akona kitabu juu ya meza akionekana kuandika. Mtu huyo anaonekana akiangalia kwenye kompyuta mpakato, ambako tunaona mtu ambaye anafunza .Juu ya meza kuna mimea midogo inayomea kwa kikombe, na upande wa kushoto kuna kikombe yenye kalamu. Hii inaonekana kuwa hali ya kujifunza kupitia mtandaoni.

Kunaonekana mtu ambaye ameketi mezani na anaangalia kompyuta mpakato. Mkono wa kulia umeshika kipanya huku mkono wa kushoto ukiwa juu ya kibodi. Juu ya meza kunaonekana kuwa na vifaa kama madaftari, miwani, simu, kalamu na vitabu vingine vingi. Pia tunaona mimea juu kwa kikombe na kuna kikombe ambacho kinaonekana kuwa na kalamu zingine. Hali hii inaashiria masomo ya mtandaoni.

Tunaona kompyuta mpakato ya kijivu ambayo mwenyewe anaonekana kuwa anahudhuria mkutano wa video kwa njia ya intaneti. Kando yake kuna kitabu na kalamu juu yake kuonyesha ya kwamba anaandika. Mbele yake kuna kikombe cha samawati na kuna vitabu vilivyopangwa na kuna tunda aina ya tofaji ya vitabu. Hali hii inaonyesha masomo kwa njia ya kidigitali.

Hali hii inaonyesha kompyuta mpakato, ambalo badala ya kibodi inaonekana kuwa ni viti, na watu wameketi wakiangalia kwenye skrini. Kwenye skrini kuna mtu ambaye anaeleza vitu mbalimbali. Skrini inaosha grafu mbalimbali na mtu ambaye anawaeleza kuwa anaonekana kuwa ni mwalimu. Hali hii inaonyesha masomo kwa njia ya kidijitali.

Tunamwona mwanamke ambaye ameketi chini. Mwanamke huyo ameshikilia kompyuta mpakato huku mkono wake wa kulia ukiwa juu ya kipanya. Mwanamke huyo anaonekana amekaa eneo ambalo halina watu. Mbele yake kunaonekana kuwa na nyumba ndogo na kunaonekana kuwa na nyasi. Mwanamke huyo anaonekana akiwa makini kwenye kompyuta ikiashiria kuwa anaweza kuwa ako masomoni ya njia ya kidijitali.

Hali hii inaashiria kuwa ni darasa. Tunaona wasichana wawili ambao wameketi chini kwa viti vya samawati na juu ya meza yao kuna kompyuta za kibao ambazo wanaonekana kufuatilia kwa makini. Mmoja anaonekana akimsaidia mwenzake. Mbele na nyuma yao kunaonekana kuwa na wanafunzi wengine na kuta za darasa zinaoneka kuwa na michoro na vitu mbalimbali. Hali hii inaashiria masomo ya mtandaoni.

Hapa tunaona kompyuta na kibodi, kwenye skrini ya kompyuta kunaonekana kua na vitabu zilizo pangwa na kitabu cha juu kinaonekana kua wazi. Hali hii inaashiria masomo ya kidijitali ya kisasa na masomo ya mtandaoni. Mandhari nyuma yanaonekana kua ya rangi ya waridi.

Mwanaume aliyevaa shati la samawati na amejishika kidevu. Amekaa kwenye meza akiangalia kompyuta mpakato. Kwenye kompyuta mpakato kuna mtu anaonekana kueleza jambo akiwa amechora grafu na pia tunaona balbu. Kando ya kompyuta mpakato kuna kikombe cha kahawa kilichojaa na kando yake kuna kikombe chingine cheusi.

Hapa, tunaona msichana ambaye amevaa miwani na anatumia kompyuta ya cha kibao. Msichana huyo amevaa koti la rangi nyeusi na ana begi mgongoni. Nyuma yake, kukionekana kukiwa na kifaa cha gari la moshi. Upande wa kushoto kunaonekana kuwa mtu anatembea. Na kuna majengo yanayoonekana ni manyumba ya kuishi. Hali hii inaashiria matumizi ya vifaa vya mtandaoni

Tunaona msichana ambaye ameketi mezani. Mkono wa kulia ameshika kalamu na anaandika kwenye daftari. Meza inaonekana kuwa ni nyeupe na kuna vifaa kama vile kompyuta ya kibao, kuna kifaa cha mbao nyuma, kuna mpira wa tenisi na vitu vingine. Upande wa kushoto kunaonekana kuwa na vitambaa ambazo zimening'inia ukutani. Mtoto huyo anaonekana kuwa makini kwa masomo.

Kunaonekana kuwa na watoto wawili ambao wameinama kitandani. Mmoja anaonekana akiwa amelala huku akiwa makini kwenye kompyuta mpakato iliyo mbele yao na mwingine anaonekana kuangalia kamera. Juu kuna maandishi ya UNESCO na nyuma yao kuna ukuta wa samawati. Chini ya picha hii, kuna maandishi yaliyoandikwa, Transforming Education Together the Global Education Coalition in Action . Hali hii inaashiria masomo ya kupitia njia ya mtandao.

Naona msichana akiwa amekaa juu ya kochi akiangalia kwenye kompyuta mpakato. Ameshika kalamu huku akiandika kwenye daftari. Kando ya kompyuta kuna kikombe chenye vifaa mbalimbali na kando yake kuna daftari lingine na kalamu. Juu ya kochi kando yake pia tunaona makaratasi mingi na vifaa vya kusikiza vya masikio. Kando yake upande wa kulia kuna mto. Msichana huyo anaonekana kuwa anajifunza katika madarasa ya mtandao.

Tunaona mtu mandhari nyuma, kionekana kama kanapamba, akichagua kitu. Inaonyesha jina kubwa linaloashiria mfunzo wa mtandao. Juu yake kuna alama ya kutafuta, balbu; chini yake kuna alama za watu wengi zinazomaanisha kijamii, kuna alama ya saa, na kuna alama za mawingu zinazoashiria huduma za kompyuta kupitia wingu.

Hawa ni watoto ambao wamekaa mezani iliyopambwa kwa maua. Watoto hao wote wanaonekana kuwa na kompyuta mpakato. Mtoto anaonekana kuwa makini huku akionekana kusoma. Mbele yao kuna dirisha ambalo linaingiza mwangaza chumbani na kunaonekana kuwa na rafu na kuta ya nyeupe. Hali hii inaashiria masomo ya kidijitali kupitia mtandao.

Msichana mdogo ameketi mbele ya komputa ya mezani akiwa anasoma au kushiriki darasa mtandaoni. Amevaa miwani nyekundu na vipokea sauti vya masikioni, akionekana kuwa makini na kile anachokiona kwenye skrini. Nyuma yake kuna vitabu na vifaa mbalimbali vya shule. Dirisha lililopo kulia linatoa mwanga wa asili na mazingira yote yanaonyesha utulivu unaofaa kwa kujifunza.

Mikono ya mtu imeegemea juu ya kibodi ya kompyuta mpakato ambao skrini yake inaonyesha ujumbe wa E-learning na alama tatu kofia maafali, balbu na kitabu. Meza ya mbao mbele ya mtu huyo ina daftari, kalamu, kikombe cha glasi kilicho na kinywaji, makaratasi zilizosambazwa. Dirisha lililo karibu linaacha mwanga mwingi kuingia ikitoa mazingira ya utulivu na ya kujifunzia.

Mtoto ameketi mezani akiwa na kompyuta mpakato mbele yake. Amevaa vichwa vya sauti na anonekana anafurahia mazungumzo au darasa mtandaoni. Mkono wake mmoja unashikilia kalamu. Nyuma yake kuna mimea ya kijani na ukuta nyeupe.

Watu wawili wamekaa mezani, moja wao anatumia kompyuta mpakato mikono yake iko juu kwa keybodi. Mtu wa pili ameshika simu kwa mkono moja na kalamu kwa mkono mwingine juu ya daftari iliyofungiliwa. Kwenye skrini ya kompyuta kuna maandishi kama online education webinar e-learning online materials . Mezani kuna vikombe viwili vya kahawa na mmea mdogo wa mapambo.

Tunaona msichana ameketi mezani ndani ya chumba cha kisasa chenye mpangilio mwema. Anafanya kazi au kujifunza kwa kutumia kompyuta mpakato. Mezani kuna vitabu na kikombe kuku nyuma kukiwa na rafu zenye mapambo mbalimbali kama viungu. Juu kidogo kuna sehemu ya kulala ya ghorofa ikionyesha matumizi bora ya nafasi katika chumba.

Tunaona dhana ya elimu mtandaoni. Kuna alama ya kompyuta yenye kofia ya mahafali, simu inayotumiwa kuchaguaniano na kompyuta kibao ikionyesha mtu akizungumza ikionyesha mawasiliano ya video. Katikati kuna cheti chenye utepe mwekundu kikizungukwa na vitabu na kalamu. Pembeni kuna alama ya ramana ya dunia. Mandhari ya rangi ya samawati nzito inasisitiza utulivu na umakini wa mazingira ya kujifunzia kwa njia ya kidijitali.

Kuna kompyuta mpakato iliyo wazi ikiwa katikati na juu yake kuna kofia ya mahafali yenye rangi nyeusi na kitambaa cha manjano. Pembeni ya kompyuta kuna rundo la vitabu bya rangi tofauti vikiwa vimepangwa juu kwa juu. Rangi ya nyuma ni ya kuvutia, samawati safi inayoipa taswira mwonekano wa kisasa na wa kuvutia.

Mwanamke anayeinama karibu na mtoto mdogo anamsaidia kusoma kitabu kilichowazi juu ya meza ya mbao. Juu ya meza hiyo kuna vitabu vingine vilivyopangwa upande wa kushoto pamoja na taa nyeusi ya mezani upande wa kulia. Pia kuna mmea mdogo wa mapambo ndani ya chumba cha manjano. Ukuta wa nyuma una mpangilio wa miale ya rangi ya kijivu, samawati na kahawia uliopangwa kwa mtindo.

Mtu mmoja ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa amevaa shati jeupe na saa mkononi wa kushoto. Mkono mmoja unaonekana ukigusa kiguso cha kipanya cha kompyuta. Mbele ya skrini kuna vielezo digitali vilivyoelea hewani vinavyoashiria dhana mbalimbali kama vile elimu kwa njia ya mtandao, faili za kidigitali, darasa la mtandaoni na ikoni za utafutaji. Mandhari ina angazia matumizi ya teknolojia ya kisasa katika mazingira ya kidigitali.

Mtu mmoja anaonekana akitumia komputa mpakato akiwa ameketi kwenye sofa. Kwenye skrini ya komputa kuna ujumbe unaosomeka online learning pamoja na sehemu ya kuingiza taarifa za kuingi. Hii inaashiria kuwa mtu huyu anashiriki kwenye mafunzo ya mtandaoni. Mandhari inaonekana kuwa ya nyumbani ikionyesha utulivu na mazingira mazuri ya kujifunza. Mikono ya mtu huyo imo kwenye kibodi.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti nyekundu akiwa anaangalia kompyuta mpakato iliyo mbele yake juu ya meza. Mbele ya msichana huyo kwenye skrini kuna mwanamke anayefundisha kupitia mawasiliano ya mtandaoni. Msichana huyo amevaa fulana yenye mistari ya rangi tofauti na anaonekana kushika kalamu Kwa mkono wake wa kulia huku akiwa maakini. Meza imepangwa na vifaa kama kalamu na vifaa vingine na nyuma kuna dirisha linaloleta mwangaza wa asili.

Mtu mmoja ameketi mezani akitazama kompyuta mpakato ambayo inaonyesha mkutano ya video. Meza imetandazwa vitabu, daftari, kalamu, kikombe chenye kinywaji, simu na taa mezani. Pazia jeupe limefunika dirisha lilo nyuma ya meza na mwangaza wa asili unaingia kwa upole. Mtu huyo anaonekana kujihusisha moja kwa moja na mawasiliano ya mkutano, akitazama kwa makini skrini ya kompyuta. Mazingira yanaonyesha mandhari ya kazi nyumbani ama kujifunzia.

Tunaona kundi la wanafunzi wakiwa wamevalia sare za shule za samawati, wakizunguka mwalimu wao ambaye ameketi mbele ya kompyuta mpakato ya kijivu. Wote wanaonekana wenye furaha na umakini, wakitazama kwenye skrini kana kwamba wanajifunza kitu muhimu. Kwa nyuma, kuna ubao wa maandishi.

Watoto kadhaa wamesimama ndani ya chumba chenye mwangaza wa kutosha wakiwa wamevaa vifaa vya kiteknolojia ya hali halisi. Msichana aliye mbele katikati anaonekana akitabasamu kwa furaha huku mikono yake ikiwa juu kana kwamaba anafurahia jambo analoliona kupitia kifaa hicho. Mandhari ya nyuma yanaonyesha ukuta wenye maumbo ya kipekee na rangi ya samawati iliyopauka. Mwanga wa juu unaingia kupita dirisha upande wa kushoto.

Msichana mdogo ameketi mezani akiwa mbele ya kompyuta ndogo yenye rangi nyekundu. Amevalia sweta ya kijani kibichi na wanaonekana mwenye furaha au mshangao mikono yake ikiwa juu kwa kushika kalamu kwa mfano mmoja. Karibu naye kuna vitabu na vifaa vya kuandika na nyuma yake kuna rafu ambayo ina chupa za glasi na mumea wa kijani. Mazingira yanaonyesha kuwa yanaweza kuwa anashiriki darasa la mtandaoni au mazungumzo ya video.

Mchoro huu unaonyesha watu wakiwa wamesimama mzungukoik dunia. Kila mtu ana rangi tofauti inayowakilisha utofauti wa tamaduni au sehemu za dunia wanapotoka. Watu hawa wamezunguka dunia kama ishara ya mshikamano na ushirikiano wa kitaifa na kimataifa. Chini ya mchoro kuna vitabu vinavyoashiria zana za elimu. Mandhari ya samawati nyuma inaonyesha utulivu na mawasiliano baina ya mataifa. Mchoro huu unawakilisha umuhimu wa elimu kama daraja la kuunganisha watu kutoka sehemu tofauti duniani na kuhimiza ushirikiano wa kitaifa na kimataifa katika nyanja za elimu.

Hii ni ofisini au darasa la teknolojia ambapo vijana sita wameketi mezani wakitumia kompyuta mpakato. Wengine wanatumia kompyuta zao, huku mmoja akiwa anaeleza jambo kwa mikono, ishara kuwa kuna mjadala unaoendelea. Mazingira yanaonyesha ushirikiano na umakini mkubwa katika kazi au mafunzo.

Msichana mdogo ameketi mbele ya kompyuta akiwa anashiriki mawasiliano ya mtandaoni. Anaonekana mwenye furaha huku akipunga mkono wa salamu. Meza yake ina karatasi, daftari na kibodi akionyesha mazingira ya kujifunzia mazungumzo ya darasani. Mandhari ya nyuma yana rafu za vitabu, mimea na nguo ukutani yakionyesha mvuto wa mazingira ya nyumbani.

Kompyuta mpakato imefunguliwa na kuwekwa mezani karibu na rundo la vitabu vinne vilivyopangwa wima. Mandhari nyuma yanaonyesha rafu za vitabu zenye vitabu vingi, zikionekana kwa upungufu wa upole. Mwanga wa manjano wa juu unaoingia ndani ya chumba, ukitengeneza mandhari ya utulivu na mazingira yanayofaa kujisomea au kufanya kazi za kitaaluma.

Kuna kompyuta mpakato iliyo wazi na kuonesha alama mbalimbali za masomo. Karibu nayo kuna kikombe chekundu kilichojaa kinywaji, kalamu daftari la manjano na daftari jeupe lenye miwani juu yake. Pembeni kushoto kuna simu ya kisasa. Vitu vyote vimepanga kwa utaratibu vikiashiria mazingira ya kujifunza au kufanya kazi kwa njia ya kijiditali.

Watoto wawili wameketi darasani wakitazama kifaa cha kidijitali aina ya kompyuta bapa. Mtoto aliye upande wa kushoto amevaa sare nyeupe na ya kijivu huku mtoto wa kulia akiwa amevaa shati la samawati. Wote wawili wanaonekana wakiwa na furaha na makini. Ukuta wa darasa una alama za maandishi na mchoro wa mti. Mezani kuna karatasi iliyotandazwa pembeni ya kompyuta hiyo.

Mtu mmoja anaonekana akitumia kipanya kwenye kompyuta mpakato huku mwingine akionyesha kidole kwenye screen kana kwamba anaelekeza au kuelezea jambo. Watu wawili wamekaa karibu na kifaa hicho wakishirikiana kwenye kazi. Mwonekano wa ndani unaonyesha mazingira tulivu ya kazi au kujifunza. Mmoja amevaa kifaa cha kisasa mkononi.

Tunaona wasichana watatu walioketi nje kwenye mazingira ya kijani yenye miti wakitazama kifaa cha kompyuta mpakato. Wamevaa mavazi ya baridi kama makoti ya kuvutia yanaonekana wanafurahia muda mmoja. Wanashirikiana kwa furaha jambo linaloashiria mazungumzo mema. Mazingira ya asili na tabasamu zao vinaongeza hisia ya mshikamano na furaha.

Kijana ameketi kwenye kiti cha samawati mbele ya meza ya kahawia, akiangalia kompyuta ya mkononi ya rangi ya kijivu. Amevaa shati kwenye michoro na anaonekana kuwa makini. Pembeni ya kompyuta kuna simu. Ukutani kuna ubao mweupe wenye maandishi, na mlango ambao uliofungwa kwa kioo upande wa kushoto.

Mwanamke aliyevaa suti ya rangi ya samawati giza ameketi kwenye dawati akiongelea kompyuta mpakato. Anaonekana akitabasamu na kumwangalia mtu au kamera kwa mtazamo wa kirafiki. Dawatini kuna kikombe cheupe, daftari au karatasi na mmea mdogo wa kijani. Nyuma yake kuna mtu mwingine pia akifanya kazi kwenye kompyuta. Mazingira yanatoa taswira ya ofisi ya kisasa yenye mwangaza wa kutosha kutoka madirishani upande wa kulia.

Mwanamke amevaa sweta la rangi rojorangi ameketi mbele ya kompyuta. Anaonekana makini, huku akiwa ameshika kalamu na chini kuna kitabu. Anatazama kiwambo kana kwamba anafuatilia mafunzo ya mtandaoni au video ya kielimu. Mazingira ni ya utulivu na yakujifunza.

Mvulana mmoja ameketi kwenye kiti mbele ya meza ya mbao akitumia komputa mpakato ya rangi nyeupe. Yuko katika chumba chenye rafu kubwa ya mbao nyuma yake, rafu hiyo ikiwa imepangwa na vitu mbalimbali. Kuna viti virefu ya miguu myeupe na sehemu ya kukalia ya mbao pembeni ya meza. Sakafu ni ya saruji ya rangi ya kijivu na ukuta wa chumba ni mweupe. Mvulana huyo anaonekana akiwa makini kwa kazi anayofanya.

Mtu mdogo anaonekana ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Akiwa makini na mwenye mwelekezo ya kujifunza. Amevaa sweta ya rangi ya kijivu na anashika kalamu kwa mkono wake wa kulia. Uso wake unaonyesha umakini na hali ya kujifunza. Mazingira yanaonekana ni ya ndani ya nyumba, yakiwa safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Kuna vifaa mbalimbali vya kijidijitali kilivyochorwa kwenye mandhari nyuma, rangi ya samawati. Katikati kuna kompyuta ya mezani, ikizungukwa na vifaa kama simu, kompyuta mpakato na kibao cha kielektroniki. Kila kifaa kinaunganishwa kwa mistari inayoashiria mawasiliano ya kijidijitali. Pia kuna alama za chati, barua pepe, ramani na kufuli, vinavyowakilisha vipengele vya usalama. Mchoro huu unaonyesha hali ya sasa ya teknolojia ya mawasiliano.

Kompyuta mpakato imefunguliwa juu ya meza yenye maua madogo ya mapambo na kalamu. Kwenye skrini, mwanaume aliyevaa shati la mikono mirefu anaonekana akizungumza kwa kutabasamu. Anaonekana kama mwalimu au mwezeshaji kwenye mkutano mtandaoni. Mtu anayeangalia skrini ameshika kalamu tayari kuchukua maelezo jambo linaloashiria kuwa hii ni kikao cha mafunzo au darasa kwa njia ya mtandao.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta ya mpakato akutumia kalamu ya kidijitali juu ya kompyuta kibao. Dirisha kadhaa za dijitali zinaonekana ya wazi zikionyasha grafu, takwimu na michoro ya maendeleo. Neno AI inaangaziwa katikati likiwaunganisha mifumo mbalimbali ya taarifa. Mazingira haya yananawakilisha matumizi ya majukwa ya kidijitali na ujifunzaji wa kielektroniki kupitia teknolojia ya akili bandia na uchambuzi wa data.

Dirisha la amri command prompt linaonyesha matokeo ya amri ya traceratepublic.com ambao hutumika kufuatilia njia ya mtandao kutoka kwa kompyuta ya mtumiaji kwa tofauti ya techpublic.com. Kila mstari unaonyesha hatua moja ya njia hiyo ikiwemo anuani ya epi, muda wa mwitikio na majina ya server zilizo unganishwa. Dirisha lenyewe lina mandhari ya rangi nyeusi, maandishi meupe na liko ndani ya mifumo wa windows.

Hapa tunaona chumba, chumba hii inaonekana kuwa imepangwa vyema. Inaonekana kuwa na vitu kama microwave, kuna jokofu, kuna meza ambayo ina kiti cha rangi ya chungwa, na kunaonekana kuwa na televisheni kwa ukuta. Upande wa kulia kunaonekana kuwa na kabati la nguo, na kunaonekana kuwa na dirisha lililo wazi na linaingiza mwangaza ndani ya chumba. Linaonekana kuwa na pazia. Chumba hii inaonekana safi na inaonekana kuwa ni ya mwana funzi.

Tunaona ghorofa refu, ghorofa hili linaonekana kuwa la rangi ya samawati na udhurungi. Mbele ya ghorofa hili tunaona tenki nyeusi la maji na kuna mti mrefu wenye matawi makubwa na chini yake kuna maua yaliyotunzwa vizuri. Mbele ya ghorofa pia tunaona miti zingine, eneo hili linaonekana kuwa safi.

Chumba hii inaonekana kuwa ni maabara ya kompyuta. Kuna meza za hudhurungi na katika juu ya kila meza kumepangwa kompyuta nyingi na kifaa cheupe kinachopita katikati. Kando ya meza kumepangwa viti za rangi ya nyeusi. Sakafu ni ya saruji na ni ya kijivu. Dari inaonekana kuwa nyeupe na inaonekana kuwa na taa zinazotoa mwangaza wa kutosha ndani ya chumba hii.

Tunaona watu wengi ambao wako ndani ya chumba cha mazoezi. Wengine wanaonekana wakiinua vyuma vya mazoezi na wengine wameketi huku wengine wakiwa wamesimama. Sakafu ya chumba hii inaonekana kuwa na nyekundu. Nyuma yao kuna madirisha makubwa ambayo mapazia yamefunguliwa na mwangaza mwingi unaingia ndani wa chumba hii. Kuta za chumba zinaonekana kuwa ni nyeupe.

Hii inaonekana kuwa ni ukumbi wa shule. Wanafunzi wanaonekana kukaa kwenye mistari iliyonyooka. Wanafunzi wanaonekana kupangwa kwa njia ambayo inaacha nafasi. Sakafu inaonekana kuwa nyeupe. Upande wa kulia kunaonekana kuwa na madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwangaza ndani ya ukumbi huu. Hali hii inaashiria wanafunzi wanapofanya mitihani.

Tunaona vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda hivi vimeundwa kwa chuma na vitanda vyote vinaonekana kuwa na magodoro na mashuka ya samawati, doo na mistari nyeupe. Vitanda vyote vinaonekana kuwa vimeekelewa maboksi ya chuma zingine huu zikiwa na mabegi juu yake. Kitanda cha kushoto cha chini kunaonekana mwanafunzi amekaa chini akifanya mambo yake. Mbele yake kuna dirisha ambayo ina pazia za rangi tofauti ikiingiza mwangaza ndani ya bweni la shule.

Ndani ya chumba hii naona vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda vyote vinaonekana kuwa na godoro na magodoro yamefunikwa kwa mashuka za rangi tofauti. Mbele ya vitanda kuna drawer ambazo ni za rangi nyeupe. Sakafu inaonekana kuwa safi na pande moja inaonekana kuwa ni ya mbao, pande ingine ikionekana kuwa ni ya vigae ya rangi nyeupe. Chumba hii inaonekana kuwa ni safi.

Hii inaashiria kuwa ni maktaba. Kunaonekana kuwa na meza za uzurungi ambazo zimepangwa kwa nafasi njema. Meza zote pia zimepangwa na viti nyeusi. Mbele yake kuna rafu zilizyojaa vitabu. Nyumba hii inaonekana kuzungukwa na madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwangaza ndani. Madirisha yanaonekana kuwa na mapazia ya samawati ambayo yanaacha mwangaza kuingia. Dari inaonekana kuwa na mataa ambayo yanamulika mwangaza wa kutosha.

Hapa tunaona mchezo wa raga ukiendelea. Timu moja inaonekana kuvaa sare za samawati na nyeupe na timu ingine inaonekana kuvaa sare za kijani na nyeupe. Mwamuzi wa mchezo anaonekana kufuatilia nyuma kwa makini. Mtu aliyeshika mpira aanonekana ameinama na kuskuma mwenzake. Nyuma yao kunaonekana kuwa na mashabiki wanaofuatilia mchezo na kunaonekana kuwa na miti nyingi ikionekana uwanje huku karibu na msitu.

Hapa tunaona chumba ambacho kinaonekana ni darasa. Kunaonekana na madawati mengi yamepangwa yakiwa na viti. Juu ya madawati kunaonekana kuwa na vitabu katika madawati karibu yote. Nyuma ya darasa kunaonekana kuwa na bango la rangi ya kijani. Upande wa kushoto kunaonekana kuwa na madirisha ambayo yanaingiza mwangaza ndani ya darasa. Darasa hii inaonekana kuwa na sakafu ya saruji ambayo inaonekana safi.

Huu unaonekana kuwa ni ukumbi wa ndani wa michezo. Ukumbi huu unaonekana kuwa na nyanja tofauti tofauti. Upande wa kushoto kunaonekana kuwa na meza zilizopangwa na kuna vitu ambazo vimewekwa juu ya meza, huku kukikiwa na mabango ya matangazo. Kwenye ukuta wa samawati na yenye laini nyeusi, kunaonekana kuwa na ubao za rangi ya kijani. Dari inaonekana kuwa na mataa ambayo yanatoa mwangaza wa kutosha ndani ya chumba hii.

Hapa tunaona ukumbi ambao unakaa wa shule. Ukumbi huu unaonekana umejaa wanafunzi waliovaa sare za shule za rangi za tofauti. Viti vya ukumbi hii vinaonekana kuwa ni za nyekundu. Nyuma kuna watu ambao wamesimama ilhali wengine wameketi kwenye viti. Mbele tunaona bango lililoandikwa USIU AFRICA. Wanafunzi hawa wana vitabu juu ya meza na wanaonekana kumskiza mwalimu ama mtu aliye mbele yao.

Hapa tunaona watu walio ndani ya uwanja. Watu hawa wanaonekana kushiriki katika mchezo. Wote wanaonekana kuvaa mavazi tofauti tofauti. Mbele ya uwanja huu kunaonekana kuwa na miti mingi ya kijani ambayo inaashiria kuwa uwanja uko karibu na msitu. Uwanja una uzio wa mawe. Anga linaonekana kuwa samawati lenye mawingu machache.

Hapa tunaliona jengo kubwa la ghorofa, jengo hili linaonekana kuwa na rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, waridi na kijivu. Jengo hili linaonekana kuwa na roshani, roshani zikiwa na uzio wa chuma. Jengo linaonekana kuwa na madirisha mengi. Mbele ya jengo kunaonekana kuwa na mti mmoja wa rangi ya kijani. Anga inaonekana kuwa ya samawati.

Hapo tunaona basi kubwa la rangi ya njano. Basi hili linaonekana kuwa ni la shule na linaonekana kubeba wanafunzi. Mbele kwenye kioo cha mbele basi limeandikwa school bus . Nyuma yake kuna magari mengine, gari la samawati na upande wa kushoto kuna gari la kijivu. Basi hili limeegeshwa kwenye nyasi. Anga inaonekana kuwa ni ya samawati na mawingu machache meupe.

Hii inaonekana kuwa ni chumba cha makompyuta. Kompyuta zimepangwa mingi kwa mstari juu ya meza zikizozunguka chumba hii. Viti pia zimepangwa. Viti zikiwa na rangi ya nyekundu na njano. Mbele kabisa kunaonekana kuwa na dawati lililo na kompyuta mpakato juu yake. Sakafu inaonekana kuwa ni nyekundu na dari inaonekana kuwa na balbu mbili zinazotoa mwangaza. Mbele yake tunaona madirisha makubwa pia yanayoingiza mwangaza ndani ya chumba.

Tunaliona chumba lenye rafu nyingi. Rafu hizi zimepangwa kuanzia mbele hadi mwisho wa chumba. Rafu hizi zinaonekana kuwa na vitabu ambazo zimepangwa vyema. Mbele ya rafu hizi kuna meza ya hudhurungi ambayo iimezungukwa na viti vya samawati na nyeusi. Sakafu inaonekana kuwa ni ya saruji na hudhurungi. Juu tunaliona dari lenye rangi ya nyeupe na chumba hii inaonekana kuwa na mwangaza wa kutosha.

Hapa tunaona kiingilio cha shule kikuu. Kiingilio hiki kinaonekana kimeundwa kutoka nje kwa lami na vidudu vya kando ya barabara za rangi ya nyeupe na njano. Kwenye lango la shule hili tunaona milango mingi ya rangi ya samawati. Tunaona pia pillar ambazo zimesimama za rangi ya nyeupe. Juu ya kiingilio tunaona jina Kenyatta University . Ndani ya mlango tunaona watu wengi wakitembea ndani ya shule.

Ndani ya chumba hii, kunaonekana kuwa na vitanda vya gorofa. Vitanda hivi vinaonekana kuundwa kwa mbao. Kila kitanda ina godoro na kila kitanda inaonekana kuwa godoro zake zimetandikwa na shuka juu. Kitanda kiliko kwenye kona kinaonekana kuwa na kiti kando yake. Sakafu inaonekana kuwa ni ya mbao na ni ya rangi ya hudhurungi. Mbele ya kiti hicho kunaonekana kuwa na dirisha kubwa ambayo pazia imefunguliwa na mwangaza mwingi unaingia chumbani.

Tunaona chumba maalumu inayojulikana kama maabara. Inaonekana kuwa ya shule ama hospitali. Tunaona vifaa vingi vilivyopangwa kwenye rafu, vingine pia vimepangwa juu ya meza nyeupe na zingine zikiwa zimepangwa kwenye drowa ukutani. Kuna vitu kadhalika ambavyo vinaonekana juu ya meza ama kifaa cha samawati na nyeupe. Maabara hii inaonekana kuwa na mpangilio mwema na inaonekana kuzingatia usafi.

Chumba cha kulala kilichogawanywa katikati kwa sehemu mbili zilizo na mpangilio unaofanana. Kila upande kina kitanda kilichofunikwa na mashuka yenye michoro ya nyota na bati jeupe la kona, dirisha refu linaloleta mwanga na kiti mbele ya meza iliyopo kwa madirisha. Ukuta mmoja umepakwa rangi ya chungwa huku mwingine ukiwa mweupe. Sakafu ni safi na una rangi ya mwangaza. Mpangilio huu unaonyeha sehemu ya malazi ya wanafunzi.

Fundi waliovaa makoti meupe ya maabara wako mezani wakifanya majaribu ya kieletroniki. Mmoja anaunganisha nyaya kwenye kifaa chenye nyaya nyingi. Pembeni wenzake wanafuatilia, huku mmoja akitumia kompyuta ndogo. Wengine wamesimama kando wakiangalia kinachoendelea kwa kompyuta na kuna vitabu juu ya meza.

Mahabara ya kisasa yenye mipangilio safi, inaonekana ikiwa na benchi ndefu za kazi, zenye sinki na bomba za maji. Viti vya chuma vimepangwa kwa mpangilio dhabiti vikioneshana nafasi ya wanafunzi kufanya majaribio. Kabati la kahawia zilizo wekwa ukutani zinatoa nafasi ya kuhifadhi vifaa vya mahabara. Taa za dari zinatoa mwangaza wa kutosha kwa kazi ya kitaaluma. Mazingira haya yanaakisi ujifunzaji wa vitendo vya katika sayansi.

Chumba kidogo kina kitanda kimoja kimewekwa upande wa kulia wa chumba kikiwa kimefunikwa na mashuka yenye rangi mchanganyiko pamoja na blanketi la rangi ya manjano na nyeusi ,juu yake kuna shuka ya kuchanjiwa yenye rangi nyekundu na nyeusi pamoja na taulo iliyokunjwa ,pembeni akitaka kuna dawati ndogo lenye kiti ikiwa na karatasi ama kitabu juu yake na dirisha la pazia la kijani linatoa mwanga wa asili, mazingira yanaonyesha sehemu ya malazi ya mwanafunzi.

Tunaweza kuona jengo la ghorofa mbili. Jengo hili limejengwa kwa matofali ya rangi ya udongo, inamadirisha mengi makubwa ya vioo na paa la bati. Mbele ya jengo kuna njia ya udongo yenye mteremko mdogo ikiwa na uzio wa chuma pande zote mbili kwa usalama wa watembea kwa miguu. Mazingira yamezungukwa na miti mingi na mimea, ikionesha kuwa eneo hilo liko sehemu tulivu na yenye kijani kibichi.

Kuna darasa lenye viti vingi vya mbao vya rangi ya kijivu. Kila kimoja kikiwa na meza yake ndogo na sehemu ya kuekea miguu. Viti vimepangwa kwa mstari na nafasi kati yao ni pana. Dirisha kubwa la vioo linaonekana upande wa kulia, likiruhusu mwangaza mwingi kuingia darasani. Ukuta ni mweupe na sakafu inaonekana kua safi na tambarare.

Watu wameketi ndani ya chumba kubwa lenye viti vya mbao na meza zilizounganishwa. Ukumbi unaonekana kuwa wa mihadhara wenye dari la mbao na madirisha marefu yanayoleta mwangaza wa asili. Baadhi ya watu wanaonekana wakisikiliza, wengine wakiwa wameshika vitabu. Mpangilio wa vitu uko kwa safi na idadi ya watu inaonyesha kuwa ina shughuli au mkutano unaoendelea.

Naona chumba cha kulalia chenye kitanda wa muundo wa kisasa kilichotengenezwa na mbao na chuma. Kuna kabati kando ya vitanda pande zote, na pande ya kulia kuna meza na viti. Pande ya kulia pia kuna dirisha linaloingiza mwangaza mwingi chumbani. Kuta za chumba ni za kijani, na sakafu tunaona mkeka wa rangi nyeusi na nyeupe.

Hili ni darasa la shule lenye madawati mengi ambayo yaliyopangwa kwa safu. Ukuta wa nyuma uliochorwa rangi mbili; sehemu ya chini ni ya samawati iliyopeukwa na sehemu ya juu ni nyeupe kuna ubao mweusi wa kuandika mbele ya darasa pamoja na ramani ya afrika iliyopegwa ukutani. Kuna kabati ya mbao pembeni na madirisha yanayoingiza mwangani wa asili ndani ya chumba

Majengo ya rangi ya udongo au machungwa yamejipanga pande mbili za barabara ya ndani ya makazi. Katikati kuna njia iliyofunikwa kwa vigae vya saruji. Pembe zote mbili za njia hiyo kuna ndoo za plastiki za rangi ya kijani zilizowekwa nje ya nyumba. Angani kuna mawingu meupe yanayoelea kwenye anga ya samawati safi, huku miti mirefu na majanga ya ghorofa yakiwa nyuma.

Chumba hiki kinakitanda kilicho funikuwa shuka ya samawati na mto mmweupe upande wa kulia. Juu ya ukuta kuna taa ndogo. Kushoto kuna droa ambayo yenye chupa ya plastiki ya maji kop la dawa au manukato na vitu vingine. Pembeni mwa droa kuna kiti kilichowekwa vitabu. Sakafu imetengenezwa kwa mbao na ukuta ni wa rangi ya krimu.

Chumbani kuna vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda vyote vinaonekana kuwa na magodoro yenye shuka za rangi ya samawati na mito ya rangi ya samawati. Kuna dirisha kubwa linaloingiza mwangaza ndani yenye kitambaa cheupe na nyeusi. Sakafu ina vigae vya rangi ya hudhurungi.

Chumba hiki kinaonekana kuwa sehemu ya kusomea au maktaba ya kisasa. Kuna meza nyingi zenye mbao zenye kuta za kupatiana watumiaji ili kutoa faraga. Viti vimewekwa kwa mpangilio mzuri vikiwa vimewekwa kila upande wa meza. Kuta za chuma zimepakwa rangi ya samawati na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwangaza wa kutosha. Juu kuna dari ya mapambo yenye taa za umeme zilizowekwa ndani yake. Na viyowezi vya ukutani vinavyoonekana juu ya madirisha.

Hili ni bweni la wanafunzi lenye vitanda vya gorofa vilivyopangwa kwa mpangilio. Kila kitanda kina godoro lililokunjwa na baadhi ya mizigo ya wanafunzi imewekwa pembeni. Dirisha za chumbani huleta mwangaza wa asili na dari ina muundo wa mbao unaoonekana wazi. Mandhari ya chumba yanaonyesha mazingira ya shule au taasisi ya elimu.

Vitanda vitatu vimepangwa ndani ya chumba chenye sakafu ya marumaru na pazia ya samawati zilizoning'inizwa kati ya vitanda kwa ajili ya faragha. Kila kitanda kina shuka ya waridi pamoja na mto mmoja wa mweupe. Dirisha kubwa upande wa kulia zinaruhusu mwanga mwingi kuingia ndani na ukuta wa chumba una rangi ya manjano iliyofifia. Mandhari ya jumla inaonyesha mazingira safi na tulivu na sehemu ya kulala ya wagonjwa kulala katika kituo cha afya.

Hii ni chumba cha ndani chenye mwangaza wa kutosha unaoingia kupitia dirisha kubwa upande wa kushoto. Ndani kuna meza kadhaa za mbao pamoja na viti vingi vinavyozunguka meza hizo, vikionyesha kuwa ni sehemu ya mikutano au kujifunzia. Kuna feni ya dari katikati ya paa, pamoja na taa za kisasa upande wa kulia. Ukutani kuna uchoraji au fremu, na upande wa juu kuna kifaa cha kupooza hewa.

Ukumbi mkubwa wa mikutano wenye viti vingi vyenye migongo ya samawati umeandaliwa kwa mpangilio wa safu na mistari ukielekezwa mbele kwenye jukwaa lililo inuliwa. Mwanga mingi wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa ya upande. Huku nguzo ya ndefu zikiwa zimesimama katikati kuunga paa refu jeupe. Juu ya jukwaa kuna sehemu ya mizeini iliyo na viti vingine na njia ya kupita kati. Ukumbi huu unaonekana kuwa mahali panapofaa kwa hafla kubwa.

Hii ni chumba cha kulala kilichopangwa kwa ustadi na uvuto. Kitanda kikubwa kimefunikwa kwa shuka jeupe safi na mito yenye rangi nyekundu huku meza za pembeni zikibeba taa za kuvutia. Ua la mapambo limewekwa mezani kuongeza haiba na vyombo vya sanaa vimepamba ukuta kwa ladha ya kisasa. Pande ya kulia tunaona cho lililowazi. Chumba hiki kinaonekana safi na tulivu.

Hili ni bweni la wanafunzi wa shule, lenye ukuta wa rangi ya krimu na sakafu ni nyekundu. Kunaonekana kuwa na vitanda vingi chuma vyenye magodoro yenye rangi ya aina tofautitofauti. Pia kuna neti inayoning'inia kutoka upande wa juu na mlango wa mbele umefunguliwa ukiingiza mwangaza ndani ya bweni.

Hili linaonekana kuwa ni chumba cha kulala. Chumba hiki kina kitanda cha mbao kilicho tandikwa kwa shuka nyeupe na blanketi yenye rangi ya samawati na kijivu. Upande wa kushoto ya kitanda kuna mto wa kulalia. Ukuta za chumba hii linaonekana kua ni nyeupe. Upande wa kulia tunaona meza nyeupe na kiti cheupe kilicho pia na rangi ya nyekundu.

Wanamichezo wawili wa voliboli wa mepaa juu hewani, wakigombea mpira wa manjano na samawati juu ya wavu. Mchezaji aliyevaa sare ya samawati na nyeupe nambari kumi na mbili anajitahidi kuuzui mpira, huku mpinzani wake kwenye jezi ya kijani na nyeupe akisukuma mpira kwa nguvu. Watazamaji wengi wamesimama nyuma yao, wakifuatilia kwa makini tukio hili la kusisimua uwanjani.

Hii ni chumba chenye mpangilio mwema. Kuna kitanda cha ngorofa kilicho wekwa upade wa kulia, amabapo godoro la juu lina mashuka ya rangi ya sawati, nyeupe na kahawia, na la chini lina mashuka yenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na nyeupe. Kushoto kuna dawati la mbao na kiti chenye shehemu cha kukalia cha samawati. Dirisha lina pazia la michoro linalo onekana nyuma ya dawati. Sakafu imetandwa kwa vigae vya rangi ya cream .

Tunaoana darasa lililo na mpangilio mzuri wa madawati ambayo yaliyo na viti. Ukuta wa darasa umechorwa kwa rangi ya samawati na manjano na kuna michoro na maandiko kadhaa yaliyobandikwa ukutani. Madirisha makubwa yenye vioo ya kuepukia jua yanaonekana upande mmoja yakiruhusu mwangaza mwingi kuingia ndani.

Hii ni karakana ya masomo ya sayansi ya matumizi ya nyumbani. Kuna meza zenye viti, bomba la maji, taa ya kazi na zana kama vizimia moto. Mazingira haya huwezesha wanafunzi kufanya majaribio au shughuli za mafunzo kwa vitendo katika mazingira salama na yaliyoandaliwa kwa usafi.

Tunaona jengo la gorofa moja linaloitwa Bureri house. Jengo hili lina milango na madirisha ya kawaida na limezungukwa na mimea midogo na mti upande wa kushoto. Ukuta wa upande wa kulia umejengwa kwa mawe yalipangwa kwa ustadi na una madirisha madogo ya vioo. Mandhari inaonyesha kuwa jengo hili liko mahali pa usalama. Mazingira yanatoa taswira ya utulivu na usafi.

Hiki ni chumba cha maktaba kilicho jaa vitabu kwenye rafu zilizo pangwa kwa mistari na madirisha makubwa yanayoleta mwangaza wa kutosha. Wanafunzi kadhaa wameketi mezani waki soma au kuandika. Mazingira yanaonekana kuwa kimya, tulivu na yanaofaa kwa kusoma.

Chumba kidogo kinaonekana kikiwa na vitanda vya chuma vya ghorofa. Godoro la juu lina kifuniko cha rangi nyekundu na la chini lina kifuniko cha rangi ya samawati yenye michoro ya rangi tofauti. Vitanda vyote vina vito vya kulalia. Pembeni kuna dirisha lenye pazia la rangi ya kahawia iliyokunjwa upande mmoja na chini ya dirisha kuna kabati la kahawia lenye kufuli. Ukuta wa chumba umechorwa kwa rangi ya samawati iliyofifia.

Tunaona wanafunzi ambao wamesimama wima. Wanafunzi wamevaa sare za rangi ya nyeusi na nyeupe huku wote wakiwa na tai. Nyuma yao kuna jengo ndogo lenye paa la mabati na eneo hili limezungukwa na miti mingi. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa kwenye kikosi almaarufu cha jina cha St. John.

Hapa tunaona wanawake ambao wamesimama na wanaonekana kusakata densi. Mbele yao kuna kibango kikubwa ambacho kina maandishi ya shule. Kibango hiko kiko kwenye dirisha yenye chuma za rangi ya kijani. Chumba hii inaonekana kupambwa kwa puto na vitu vingine. Kwenye dari kunaonekana kuwa na taa ambazo zinatoa mwangaza wa kutosha kwenye chumba hii. Sakafu inaonekana kuwa ya vigae vya rangi ya hudhurungi na ni safi.

Naliona kundi kubwa la watu ambao wanaonekana wameketi chini huku wengine wakiwa wamesimama. Watu wanaonekana wakiwa katika mazungumzo yao. Watu hawa wanaonekana kana kwamba walikuwa wameenda kwenye kambi ama walikuwa katika mzururo wa kujionea. Nyuma yao kuna miti mingi ya kijani. Watu hao wameketi eneo ambalo ni la nyasi na nyasi inaonekana kuwa imekauka.

Hii ni tukio la mchezo wa kikapu unaochezwa katika uwanja. Mchezaji aliyevalia shati nyekundu ameruka juu na kujaribu kufunga mpira kwenye kikapu huku muamuzi akiwa karibu kufuatilia mchezo. Wachezaji wengine waliovaa sare za samawati wanaonekana wakishiriki kwa makini na watazamaji wakiwa nyuma wakifuatilia kwa shauku. Mchezo huu unaonesha ushirikiano, ushindani na nguvu ya michezo katika kuleta watu pamoja.

Kundi kubwa la watu limeketi juu ya mwamba mkubwa kwenye kilele cha mlima. Wamevaa mavazi ya rangi tofauti na wengi wao kuonekana kufarahia mandhari. Anga ni angavu na lina mawingu mepesi likionyesha kuwa ni siku ya hewa nzuri. Mandhari ya mbali yanaonyesha milima na kijani kibichi ashiria ya mazingira asili, unaweza kuwa msafara wa matembezi au safari ya kupanda mlima.

Kijana aliyevalia shati ya denima ameketi mezani akishughulika kwa makini na kifaa cha kielektroniki, akiwa anatumia zana ndogo mikononi mwake. Pembeni yake kuna taa ya mezani inayomulika eneo analofanyia kazi. Kwa nyuma kijana mwengine anaonekana pia akiwa na vifaa vya kielektroniki karibu. Mazingira haya yanatoa taswira ya maabaraya teknolojia au darasa la mafunzo ya vitendo katika fani ya umeme au kompyuta.

Tunaona wanafunzi waliovalia sare za shule wakiwa wamesimama ndani ya ukumbi au darasa kubwa. Wanaonekana wakiwa kimya, wakiwa wameinamisha vichwa kana kwamba wako katika sala. Viti vya rangi ya kahawia vimepangwa kwa mstari na baadhi ya wanafunzi wameshika mikono yao kwa heshima. Ukuta wa nyuma una dirisha na mlango wa mbao mkubwa. Mazingira yanaashiria nidhamu na utulivu wa mazingira ya shule.

Kuna mwana mtoto ambaye amevaa miwani. Mtoto ameketi kwenye kiti cha rangi ya njano, na amevaa shati ya rangi ya njano. Mbele yake kuna meza ya rangi nyeupe iliyo na karatasi juu. Mtoto huyo ameshika kibao ambacho kinaonyesha herufi za alfabeti, na zimeandikwa zote. Kibao hicho ni cha rangi ya samawati. Mtoto huyo anaonekana kuwa katika ya mafunzo.

Tunamuona mwanamke aliyekaa chini mezani na kando yake kuna mtoto ambaye anayefanya mambo fulani juu ya meza, Hali hii inaashiria kuwa mwanamke huu ni mwalimu na mtoto ni mwanafunzi. Upande wa kushoto kuna mkono unaoshikilia mezani. Mwanafunzi huyu na mwalimu wake wanaonekana kuwa na tabasamu. Hali hii inaonyesha elimu maalum.

Tunamwona mwanamke aliyevaa miwani na mtoto mdogo akiwa ameketi mezani kwa viti vyekundu. Mwanamke huyo anaonekana kuwa mwalimu na mtotot anaonekana kuwa mlemavu. Mwalimu huyo anaonekana kumwelekeza mtoto kwa makini. Nyuma yao kuna ubao mweupe. Hali hii inaashiria elimu kwa watu walio na ulemavu.

Hapa tunawaona watu wengi ambao wameketi. Watu walio mbele wanaonekana wameketi kwenye meza ya kijivu. Mtu mmoja aliyevaa shati nyekundu na ameshika kompyuta kibao kwa mkono wa kushoto, kwa mkono wa kulia ameshika simu. Anaonekana akionyesha kijana mmoja kinachoendelea kwenye simu, huku katikati kukiwa na mwanamke ambaye anaonekana akitabasamu. Hali hii inaonyesha masomo ya mahitaji maalum.

Tunaona watu ambao wameketi na wako katika majadiliano yenye furaha. Mwanamke mmoja ambaye ameshikilia karatasi za rangi nyeupe anaonekana akicheka huku akitabasamu na mwenzake anaonekana pia ametabasamu. Mwanamke ambaye anacheka anaonekana akiangalia mbele kwa mtu ambaye ameshika daftari. Nyuma yao kuna mwanaume mwingine na upande wa kulia kunaonekana kuwa na madirisha makubwa ambayo yanaingiza mwangaza ndani ya chumba hii.

Naona watu wawili ambao wameketi kwenye meza nyeupe. Juu ya meza kunaonekana kuwa na daftari na kuna kikombe ambacho kunaonekana kuwa na mmea unaomea. Mtu aliyevaa miwani anaonekana ametabasamu na watu wawili hao wanaonekana kuongea kwa lugha za ishara. Nyuma yake kunaonekana kuwa na ukuta wa hudhurungi uliopambwa kwa mataa. Hali hii inaashiria elimu ya watu walemavu.

Hapa tunamwona mwanamke na mvulana ambao wameketi mezani. Mvulana huyo anaonekana akitumia komputa mpakato. Mwanamke huyo anaonekana kuwa mwalimu anaonekana kumwelekeza kijana huyo na mwalimu huyo anaonekana kuwa na daftari juu ya meza. Hali hii inaashiria masomo ambayo inajumuisha watu wote. Mbele pembeni tunaona dirisha kubwa ambalo linaingiza mwangaza ndani ya chumba.

Hii inaashiria kuwa ni katika darasa. Kuna mwalimu aliyesimama mbele na wanafunzi walioketi. Wote wanaonekana kuvaa barakoa. Mwanafunzi upande wa kulia ambaye ameinua mkono anaonekana kuwa na kifaa cha kumsaidia kuskia. Mwanafunzi huyo anaonekana kuwa na shida ya maskio. Upande wa kushoto kuna dirisha kubwa lenye pazia na linaacha mwangaza unaingia ndani ya darasa. Ukuta wa darasa unaonekana kuwa ni wa rangi ya chungwa.

Tunamwona msichana ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu na ana nguo yenye laini za samawati na nyeupe. Upande wake wa kushoto kunaonekana kuwa na rafu ambayo imepangwa vitabu vingi na mkono wake wa kushoto unaonekana kuwa unatoa kitabu kimoja. Nyuma yake kunaonekana kuwa na ukuta wa rangi ya hudhurungi na kuna dirisha ambalo linaonekana kuingiza mwangaza mwingi katika chumba hii.

Tunamuona msichana ambaye anajaribu kuongea kwenye kipaza sauti kilichoshikanishwa na kompyuta iliyo mbele yake. Juu ya meza, kunaonekana kuwa na boksi la rangi ya njano , kuna kipanya na kibodi. Kando ya msichana kuna mwanamke ambaye ameweka mkono kwenye shingo ya msichana akionekana kuwa ni kana kwamba anajaribu kusikia sauti. Hali hii inaonyesha elimu ya watu wenye mahitaji maalum.

Hapa tunaona watu watatu ambao wameketi mezani. Mwanaume mmoja katikati amevaa shati ya kijani na mwanamke aliye kando yake na miwani anaonekana kuwa anamfunza. Juu ya meza kunaonekana kuwa na kalamu na makaratasi huku upande mwingine mwanamke mwingine akiangalia vitu vingine. Hali hii inaonyesha kuwa elimu ya mahitaji maalum.

Mwana kijana ambaye ameketi akicheza na vitu zilizo juu ya meza Kando yake kuna mwanamke ambaye amevaa nguo la samawati, mwanamke huyu anatabasamu na anaonekana kuwa ni mwalimu. Kando yao kuna mkono ambaye umeshika kalamu. Nyuma yao kunaonekana kuwa na watoto wengine ambao wameketi na kuna picha ya ramani katika ukuta ikiashiria kuwa eneo hili ni darasa, Hali hii inaashiria masomo ya ujumla.

Tunamwona kijana aliyevaa shati la kinjano na ameketi kwenye kiti cheupe, akiangalia kwenye kompyuta mpakato. Masikio yake inaonekana kuwa na kifaa cha kusaidia kusikia, kuashiria labda kuwa hasikii vyema. Anaonekana kufuatilia jambo ama somo kwenye kompyuta mpakato iliyo juu ya meza nyeupe. Juu ya meza hiyo pia tunaona begi na makaratasi. Upande wa kulia tunaona ngazi ya hudhurungi.

Tunamwona mwanaume ambaye ameketi na juu ya meza kunaonekana kuwa na kitabu cha nukta za braille . Mwanaume huyu anaonekana kushika kitabu akisoma kwa njia ya kipekee ya vipofu. Amevaa vifaa vya kusikiza muziki masikioni. Nyuma yake kuna ukuta nyeupe yenye saa. Upande wa kulia kukiwa na picha na upande wa kushoto ukiwa na vitabu vimepangwa vyema. Juu ya meza hii kunaonekana pia kuwa na mmea. Hali hii inaashiria masomo ya mahitaji maalum.

Tunaona watu wanne kwenye taswira hii ambao wameketi chini sakafuni, Watu hawa wamevaa mavazi tofauti na mtu aliye mbele na nguo nyekundu anaonekana kuwa mwalimu akiwafunza wengine kwa njia ya lugha ya ishara. Mtu mmoja ameshika mto mwenye rangi nyeupe na mistari nyeupe na kuna mito zingine zimelala chini. Nyuma kuna ukuta wa rangi ya kijivu na nyeupe.

Tunawaona wasichana watatu waloketi chini ambao bado ni watoto. Wasichana hawa wanaonekana kucheza mchezo fulani na wanaonekana kuwa na furaha wanapocheza. Watoto hawa wamevaa mavazi ya rangi tofauti. Nyuma yao kuna mvulana na kuna mwengine ambaye haonekani vyema. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasani ambapo wanapewa wakati wao wa kucheza.

Tunamuona mwanamke aliyevaa nguo za kijani ambaye ametabasamu. Mwanamke huyo ameshikilia kidevu na mkono wa kushoto umeshikilia kibao uliochongwa kwa herufi S. Mbele yake kuna kijana mdogo mchangamfu ambaye pia ametabasamu. Chumba hiki kinaonekana kuwa kuta nyeupe na sakafu ya hudhurungi.

Mtoto mdogo mwenye furuwa ya Ms. Mama ndani ya djengula ya madridisha makubwa. Unafaswa utala rangi ya krimu na mashikambira ya plastiki ya rangi samawati kwa mkono mmoja kwa kitabasangu. Pembeni kuna sayumia kuchuzea watoto, ikiwa ni plastiki za rangi samawati na njano. Magari ya inja yanaonekana kupitikia divisha, ikiyo unawanza wa mchezo. Adingiria na nashalia tulivu na furaya ya utoto.

Tumeona mwanamke ambaye ameketi kwa kiti ya rangi ya njano na mbele yake kuna meza ya rangi ya nyeupe iliyo na kompyuta mpakato juu yake. Mtu huyo anaonekana kuelekezwa na mtu aliye mbele yake, akionekana kana kwamba ni mwalimu au msaidizi. Mtu huyo anaonekana kuwa amevaa vitu kichwani, ikionekana kuwa ni vya kusaidia katika masomo. Hali hii inaonyesha masomo ya kujumuisha kila mtu.

Kundi la watu wamekaa kwenye meza wakishiriana katika shughuli ya kutumia mikono. Mwanamke mmoja anamsaidia mvulana mbele yake huku mwingine akiwa na mvulana upili upande wa kushoto wote wanaonekana makini na wenye moyo wa kusaidia mazingira yanafanana na madarasa au kituo cha mafunzo ukuta ukiwa na michoro, mabango na mabegi. Shughuli hii inaonyesha mawasiliano ya karibu na msaada kwa watoto.

Kundi la vijana limeketi kwenye majukwaa ya mbao yaliyo na mito ya rangi ya machungwa wakielekea upande mmoja kama vile wanasikiliza mtu au tukio lililo mbele yao. Wengine wamevalia mavazi ya kawaida ya kisasa, na mmoja wao anaonekana akiwa na fimbo nyeupe, ishara ya kuwa na changamoto ya kuona. Mazingira ya ndani yanaonyesha mpangilio wa kisasa, huenda ni sehemu ya washa au ya mafunzo. Wote wanaonekana makini na kimya.

Msichana mwenye nywele ndefu za kahawia amesimama mbele ya ukuta mweupe. Amevaa blausi ya rangi ya zambarau iliyokaza mwilini pamoja na suruali ya rangi ya kahawia iliyokunjwa kiunoni. Anaonyesha ishara ya vidole viwili kwa mikono yote miwili huku tabasamu ndogo likionekana usoni mwake. Mwonekano ya nyuma ni safi na tulivu.

Hali inaonyesha darasani ambapo mtu mmoja amesimama mbele ya wanafunzi kadhaa akiwa anatoa maelezo. Wengine wameketi wakimsikiliza kwa makini huku mmoja wao akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Kuna skrini mbele inayoonyesha mchoro wa nyumba, ikionyesha mada inayohusiana na usanifu au ujenzi wa makazi endelevu. Mwangaza wa dirisha unaingia kwa wingi ikionyesha darasa lililo na muonekano wa kisasa.

Msichana mdogo ameketi mezani akiwa anatabasamu. Amevaa miwani na skafu nyekundu, mwanamke aliyesimama pembeni yake, amepinda kidogo mbele na anatabasamu pia. Meza imejaa vifaa vya sanaa kama penseli za rangi na vikombe vya palstiki. Dirisha kubwa la vioo linaruhusu mwangaza mwingi kuingia huku mandhari ya miti na majengo ya nje yakionekana kwa nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa ya shule au kituo cha usaidizi

Mwanamke anaketi pamoja na msichana mdogo kwenye meza. Wote wawili wameelekeza macho yao kwenye kitabu kilicho wazi mbele yao, huku mwanamke akionekana kuelekeza au kufafanua jambo fulani. Msichana anashikilia kitabu kwa mikono yote miwili, mazingira yanaonyesha rafu zilizojaa vitabu na vifaa vingine vya kielimu. Hali inayoashiria kuwa wako katika chumba cha kusomea au darasani.

Hii inaonyesha vijana watatu wakiwa wameketi mezani ndani ya nyumba wakiwa wanajihusisha katika mazungumzo. Mezani kuna computer mpakato, vitabu vya mazoezi, kalamu, kikokotozi, na vifaa vingine. Mazingira yanaonekana safi na yenye mwanga wa kutosha. Inawezekana hii ni hali ya kusoma kwa pamoja au mazungumzo. Wote wanaonekana kufurahia mazungumzo yao.

Mwanamke mwenye tabasamu anakaa mezani pamoja na mvulana aliye kwenye kiti cha magurudumu. Wanaonekana wakishirikiana katika shughuli ya kujifunza au mchezo wa kielimu, wakiwa mbele ya karatasi zenye alama na vifaa vya aina mbalimbali. Mazingira yanaonyesha chumba chenye mwangaza wa kutosha, kilichomo kwa vitabu, viti, na vitu vya kuchezea watoto. Hali ya urafiki na mshikamano baina yao inaonekana dhahiri ikiashiria msaada wa kielimu kwa mtoto mwenye mahitaji maalum.

Hii ni darasa ambapo tunaona msichana mdogo na mwanamke wakitumia lugha ya alama kuwasiliana. Wote wawili wanaonekana kufurahia mazungumzo yao na tabasamu zao zinaonyesha urafiki na maelewano. Juu ya meza kuna daftari wazi, kalamu na kifaa cha kidijitali labda tablet ambavyo vinaashiria shughuli za kujifunza. Mandhari ya darasa lina viti meza na vifaa vya shule.

Hapa tunaona mvulana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amevaa fulana nyekundu yenye mikono ya samawati. Ameegemea meza ya mbao mbele yake. Pembeni yake kuna mwanamke aliyevaa koti jeupe la kitabibu, akizungumza naye au kumsaidia kwa namna fulani. Mandhari inaonekana kuwa ya ndani, huenda ni darasa au chumba cha matibabu.

Mwanamke anamsaidia mvulana mdogo ambaye anatumia kifaa cha kutembea chenye magurudumu manne. Wote wanaonekana kua na furaha wakitabasamu na kuangaliana, hapo ndani ya chumba kilicho na mwangaza mwingi. Kina zulia, rafu ya vitu, na vifaa vya kuchezea. Mazingira yanaonyesha hali ya upendo, msaada, na matumaini.

Mtoto mdogo ameketi mezani kwenye mazingira ya darasani au kituo cha malezi. Anaonekana mwenye furaha, amevaa shati la mistari na anaelekeza macho upande wa kushoto huku akitabasamu. Mikono ya watu wengine pia inaonekana pembeni wakionekana kumpa moyo au kushiriki naye jambo. Karatasi na vifaa vya masomo vipo mezani ya kijani, vinaonyesha kuwa wanafanya kazi au kujifunza au shughuli ya ubunifu.

Msichana mwenye nywele nyeusi zilizofanywa nyuma ameketi mbele ya kompyuta akiwa na kicharazio maalumu chenye maandishi ya nukta nundu. Amekivaa shati la kijani kibichi na ana zipokea sauti za masikioni nyeupe zilizoekeshwa shingoni mwake. Anaonekana kuwa makini katika kazi anayofanya akitumia vifaa vya teknolojia vinavyo wezesha watu wenye changamoto ya kuona kutumia kompyuta. Mazingira yanatoa taswira ya usaidizi wa ujumuishaji wa kidijitali.

Mwanaume ameketi kwenye benchi ya bustani akiwa amevaa miwani meusi na fulana nyeupe na koti la kijivu. Anashikilia simu karibu na mdomo wake huku ameshikilia fimbo nyekundu na nyeupe kwa mkono mwingine. Anaonekana kuwa kipofu na anatumia simu kwa sauti au rekodi. Mandhari ya nyuma yana miti ya kijani na watu wachache wakitembea kwa umbali.

Hii inaonesha mtoto mdogo akiwa kati ya wanawake wawili. Mwanamke mmoja amevaa rasmi na mwingine amevaa koti jeupe linaloonekana ni la daktari. Wanatabasamu na kumshika mikono kwa upole wakionekana kumshirikisha kwenye mazoezi ya shughuli ya matibabu ya kimwili au kisaikolojia. Mazingira ni ya kirafiki, huenda ni katika shule au kituo cha afya.

Mwalimu na mwanafunzi wanashirikiana kwa kutumia lugha ya alama katika darasa lenye mandhari ya kirafiki. Kuta zimepambwa kwa nambari na rangi tofauti zikionyesha mazingira ya ujifunzaji wa awali. Mwalimu anaonekana mwenye furaha akifundisha kwa mikono huku mtoto akiwa makini kuiga ishara hizo.

Wanaume wawili waliovaa mavazi ya rangi ya samawati wamesimama ndani ya karakaa au kiwanda. Wanaonekana kujadiliana jambo wakitazama kifaa cha kielektroniki. Mazingira yao yana mashine yanayo vifaa vya kazi, pamoja na ukuta mweupe ulio na mfumo wa umeme na bomba la dharura. Mwangaza unaonekana ukitoka kwa taa za dari. Wanaonekana kushirikiana kwa ukaribu katika shughli ya kifundi au uzalishaji.

Mwalimu aliyevaa miwani ameketi sakafuni akiwa na kundi la watoto wakimsikiliza kwa makini huku akitazama kitabu alichoshika. Umbwa maalum ya hudumu iko karibu nao ishara ya mzingira jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kwa nyuma maktaba inaonekana kuwa na rafu zilizojaa vitabu na kuna meza na viti. Maktaba inaonekana kuwa tulivu

Kijana aliyevaa shati ya njano na kubeba mkoba mgongoni anasimama ndani ya jengo la kisasa lenye mwanga wa kutosha. Amebeba vitabu mkononi ikiwa ni pamoja na daftari la samawati. Mandhari inaonyesha viti vya mbao na meza ikielekea kuwa sehemu ya kujifunzia au kusubiri. Mazingira ni safi, tulivu na yanayofaa kwa elimu jumuishi. Muonekano wake unaashiria ujumuishaji wa wanafunzi wenye mahitaji maalumu katika elimu ya juu au taasisi ya kisasa.

Hapa tunaona mwanamke na mvulana wakiwa mezani wakicheka kwa furaha huku wakishikana mikono. Mezani kuna kalamu za rangi na karatasi ya kuchora. Ikionyesha kuwa wanafanya shughuli ya ubunifu au michezo ya pamoja .Nyuma yao kuna kabati nyeupe na kuna kitanda. Mandhari ni ya nyumbani yenye mwanga wa kutosha na mazingira ya utulivu.

Tunaona mtoto akiwa darasani na kifaa cha kusaidia kusikia kilichowekwa kwenye sikio lake. Mtoto huyu ameketi akitazama mbele mahali ambapo tunaweza kudhani mwalimu na ubao upo. Kifaa hiki kinamsaidia mtoto kusikia vizuri na kushiriki kikamiifu katika masomo. Mandhari inaonyesha mazingira ya darasa lenye meza, vitabu na mtu mzima anayesoma.

Kundi la vijana wanne wameketi mezani kwenye maktaba au sehemu ya kujisomea. Kila mmoja anaonekana kushughulika na kitu. Mmoja ana kompyuta mpakato wengine wana daftari au vinywaji. Mmojawapo anatumia kiti cha magrudumu. Rafu zilizojaa vitabu zinaonekana nyuma yao zikionyesha kuwa hii ni sehemu ya elimu. Wote wamevaa mavazi ya kawaida na wako kwenye majadiliano au kazi ya pamoja.

Tunaona mwanamke mzima na msichana mdogo wameketi sakafuni. Wanaonekana kushirikiana kusoma kitabu ambacho amekishikilia. Nyuma yao kuna kiti cha magurudumu inayoonyesha kuwa huenda kuna mmoja wao ni mlemavu. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya darasa au sehemu ya kujifunzia kutokana na rafu zilizo na vitabu na picha nyingi ukutani.

Hii ni shughuli ya mwanafunzi mdogo akiendelea na kazi ya kuchora au kuandika kwa karatasi iliyoko mezani akisaidiwa na wanawake wawili wakubwa. Wanawake wanaonekana kuwa walimu au walezi wa darasa la awali. Kuna rangi na penseli mezani na mazingira yanafanana na darasa la chekechea au shule awali.